Watu watatu wanaonekana katika picha hii wakiwemo mama na mtoto na yule mwingine mwanamke ambaye amevalia barakoa anaonekana kumsemezesha mama aliyebeba mtoto. Inaonekana kuwa ni daktari na wagonjwa.

Wanaume wawili wanaonekana hapa ,mmoja anaonekana akiwa amelala katika kiti cha kuhudumiwa na mwingine amesimama ambaye anaonekana kuwa ndiyo daktari anamhudumia mgonjwa meno. Daktari amevalia barakoa na gloves , anaonekana kuangalia mdomo ya mgonjwa aliyelala kwenye kiti.

Watu wawili wanaonekana hapa, mwanamke amevalia mashine katika uso wake na mwanaume amevalia mask . Mwanaume anaonekana kuangalia ndani mashine ambayo mwanamke ameweka katika kichwa lake. Mwanaume huyu anakaa kama ndiye mtibabu wa afya, mwanamke anakaa ni kama ndiye mgonjwa anajaribu kuangalia hali ya afya yake ya upande ya uso ama macho.

Mwanamke anaonekana kama muhudumu wa afya. Anaonekana akimwelekeza mwanamke mwingine kuhusu dawa ambazo zimeonekana katika meza .Nikama mwanamke wapili ni mgonjwa. Mwanamke wa kwanza ambaye ni muuguzi wa afya anaonekana akimwelekeza kuhusu madawa. Halafu kuna picha zimewekwa katika ukuta.

Watu watatu wanaonekana katika picha hii mmoja akiwa amelala chini kwa kiti akiwa amefungua mdomo na Kuna vifaa ambavyo vimewekwa katika mdomo wake. Wanaume wale wawili ambao wamesimama wanaonekana ni kama ndio madaktari wa meno wakifanya kazi kwa mdomo wake.